Kundi la wanafunzi watu wazima walioketi sehemu ya nje, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao wakiwa anawafundisha vitu mbalimbali.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, watu hawa wenye rika tofauti na jinsia ya kiume na kike, wamekusanyika ndani ya darasa hili dogo wakiwa wanamsikiliza mwalimu.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya maonyesho, wanapokea elimu ya vitendo wa umeme kwa mfano wa taa zilizopangwa na kuwashwa zikiwa zina rangi nyeupe na kijani.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wamekusanyika ndani ya darasa la kisasa wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume mbele yao.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, ndani ya darasa hili, kuna watu wazima walio keti kwa utulivu, wakiwa wanajisomea vitabu vilivyo wekwa juu ya meza zao.

Kundi la watu wazima wamekusanyika katika hema lenye rangi nyeupe. Watu wazima hawa wamefuata elimu ambayo hawakubahatika kuipata kipindi cha utoto wao, na sasa wanamsikiliza mwalimu.

Kundi dogo la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti, na jinsia ya kike na kiume wapo ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza mwalimu mtu mzima aliyeketi katikati yao.

Ndani ya hema hili lililofungwa vizuri lenye rangi nyeupe, kuna kundi la watu wazima wa rika tofauti. Wamekusanyika kwa pamoja wakiwa wanaelimishwa na mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama katikati.

Wanafunzi watu wazima, wapo ndani ya darasa wanafundishana jinsi ya kusoma maneneo yaliyo andikwa juu ya kitabu kilichopo juu ya meza zao.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa maalumu kwa kutolea elimu kwa watu wazima, kuna kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume.

Kundi la watu wazima wanapata mafunzo ya vitendo, wamesimama huku wakiwa na rika tofauti na jinsia ya kike na kiume ila kwa pamoja wanashirikiana kuangalia kifaa kidogo kilichopo mezani.

Kundi la watu wazima wamesimama kwa ajili ya picha ya pamoja. Wamekusanyika kwa ajili ya kupeana elimu na kujadiliana masuala mbalimbali na changamoto zinazoikabili jamii.

Watuwazima waliovalia barakoa waliopenda kujiendeleza kimasomo, wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa tayari kufundishwa na mwalimu alio mbele yao

Kundi la watu wazima wameketi katika sehemu ya nje, kwa pamoja wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewapa elimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu ya watu wazima, darasa hili limejaa wanafunzi ambao wana rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kinachofundishwa.

Mwalimu aliye jitolea kufundisha watu wazima, amesimama imara mbele ya darasa lililojaa wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume.

Jamii hii inapata elimu maalumu kwa watu wazima, wakiwa wameketi juu ya viti vya plastiki; vilivyopangwa eneo la uwazi na kivuli cha miti iliyowazunguka.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima katika jamii ,mwanafunzi mmoja amesimama akiwa anaandika ubaoni kwa kutumia chaki kwa usimamizi wa mwalimu huku wenzake wakiwa wanamtazama.

Wanafunzi watuwazima wa elimu ya utu uzima wamesimama kwa ajili ya kupata picha ya pamoja baada ya masomo, wanafunzi hawa wanarika tofauti na jinsia ya kike na kiume.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima ndani ya jamii, darasa hili limejaa watu wa rika tofauti walio keti na wengine wakiwa wamesimama.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu kwa watu wazima, kundi la watu wa rika tofauti wameketi ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu, wakimsikiliza mwalimu anayefundisha kwa vifaa vya kisasa.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima kundi la kina mama hawa walio simamaa wanamfurahia mwenzao aliyeelekezwa na sasa anajua namna yakutumia mashine hii yakisasa.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima kwenye jamii, darasa hili ama ukumbi umejaza wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume waliovalia barakoa.

Kundi la watu wazima wameketi ndani ya darasa dogo lililopambwa kwa makaratasi ya rangi mbalimbali, wanamsikiliza mwalimu kijana aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa hili mwalimu aliyebobea katika utoaji wa elimu kwa watu wazima, amesimama katikati ya kundi la watu wanaomsikiliza kwa umakini mkubwa.

Mwalimu ambaye amebobea katika utoaji wa elimu ya watu wazima; amesimama mbele ya kundi la watu wenye rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa makini wakiwa wanajifunza.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima darasa hili lina kundi kubwa la watu walioketi kwa utulivu kwa pamoja wanasikiliza kile ambacho mwalimu anaendelea kuwafundisha.

Mwanamke mmoja yupo katikati ya duka la uuzaji wa vitabu, anakatiza taratibu akichagua kitabu ambacho angependa kwenda kukisoma ili kukuza maarifa na uelewa wake.

Mwanamke mmoja amesimama katikati ya duka kubwa la vitabu, kwa umakini anachagua kitabu ambacho angependa kwenda kukisoma na kujifunza vitu mbalimbali.

Sehemu ya michezo ya wanafunzi wa shule za awali na chekechea ambayo pia ina bembea yenye rangi za kupendeza ya njano, bluu na kijani huku imezungushiwa uzio kwaajili ya usalama.

Bembea za chuma zilizopakwa rangi za kupendeza, kama vile: nyekundu, bluu, kijani na njano. Zipo katika sehemu ya michezo ya wanafunzi wa awali na chekechea.

Sehemu ya madarasa na majengo ya shule ya elimu ya awali na chekechea, ambayo imepambwa kwa nyasi za kijani na bembea za rangi tofauti tofauti.

Bembea za kuchezea maalumu kwa ajili ya wanafunzi wa shule za awali na chekechea, zikiwa zimewekwa katika uwanja wa michezo; zinameremeta kwa rangi ya kijani, njano na bluu.

Bembea za chuma zenye viti vya rangi ya njano, bluu na kijani vikiwa katika uwanja wa michezo. Vikiwa katika uwanja wa michezo wa wanafunzi wa shule ya awali na chekechea.

Bembea ya chuma yenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu, kijani na chungwa vikiwa katika sehemu ya michezo ya shule ya wanafunzi wa awali na chekechea.

Wanafunzi wa chekechea na shule za awali wapo katika sehemu ya kuchezea michezo, iliyofunikwa kwa nyasi za rangi ya kijani na bembea zenye rangi ya kuvutia sana.

Nje ya jengo la kufundishia wanafunzi wa shule za awali na chekechea, iliyonakishiwa kwa picha ya midoli mbalimbali, mwalimu anawachungulia wanafunzi wake waliotulia ndani.

Katika sehemu ya uwazi kundi la vijana wamekusanyika wakipeana elimu isiyo rasmi, ili kuweza kusaidiana kutatuta matatizo mbalimbali katika jamii zao.

Ndani ya ukumbi unao tumika kama darasa, kuna wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu wakipeana elimu isiyo rasmi ili kusaidiana kuongeazeana maarifa na uwezo.

Ndani ya ukumbi unaotumika kwa ajili ya majadiliano, kuna makundi tofautitofauti ya watu wakiwa wanaandaa kazi zao ambazo wanategemea kwenda kuwasilisha.

Mwendelezo wa kutoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ndani ya jamii, unaendelea ndani ya darasa hili, ambapo kuna kundi la wanafunzi waliovalia sare za rangi nyeupe.

Wanafunzi hawa wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, wameketi kwa pamoja ndani ya darasa, wakijifunza kuchora michoro mbalimbali juu ya makaratasi yaliyopangwa mezani.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi vijana, wa jinsia ya kike na kiume. Wamesimama wanapewa elimu isiyo rasmi na mwalimu aliye simama mbele yao.

Mwalimu wa elimu isiyo rasmi ya somo la kilimo, amesimama mbele ya wanafunzi wake waliokalia viti vya plastiki pembezoni mwa shamba kubwa sana la zao aina ya mahindi yaliyostawi vizuri.

Wahitimu wa elimu ya watu wazima waliovalia majoho ya rangi nyeusi; wakiwa na ndugu zao kwenye mahafali, huku mmoja wao akikabidhiwa cheti cha kuhitimu na kufaulu masomo yake.

Wanaume wawili wamesimama katika sehemu yenye uwazi mkubwa wakiwa wanajifunza kusoma yale magumu yaliyoandikwa kwenye kitabu, wanapata elimu hii isiyo rasmi kwa ajili ya kutatua matatizo yako.

Mwalimu wa kilimo wa jinsia ya kike amesimama katikati ya shamba kubwa sana, lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi. Akiwa anawapa elimu isiyo rasmi wakulima wenzake.

Ndani ya ukumbi mkubwa ama darasa, kuna kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia kike na kiume, wamekusanyika kwa pamoja ili kupokea elimu isiyo rasmi.

Kundi dogo la vijana wa nne, wapo katika sehemu ya darasa, wakipeana elimu isiyo rasmi, ila inawasaidia kuwaendeleza kwa kutumia michoro iliyochorwa juu ya karatasi jeupe.

Katika sehemu ya wazi wanawake wawili waliopokea elimu isiyo rasmi na kujifunza kutumia mashine za kisasa za kushonea nguo, wakiwa wanamuelekeza mwanafunzi mmoja.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa, wenye mwanga hafifu sana, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume ambao ni watu wazima, wakipokea elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa hili kuna makundi mawili ya wanafunzi ambao ni watu wazima kwa watoto, wa jinsia ya kike na kiume. Wameketi kwa pamoja kujadiliana maswala mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi vijana kwa watu wazima wapo kwenye mahafali na wamevalia majoho ya kupendeza yenye rangi nyeusi, kwa furaha kubwa wanapiga picha pamoja.

Wanawake watatu wenye umri sawa, wameketi katika sehemu ya darasa dogo, wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na kuelekezwa na mtu aliyeketi mbele yao.

Mwana mama huyu wa jamii ya kimaasai, amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi. Akiwa anafundisha wenzao kusoma maneno yaliyoandikwa kwa chaki, akiwapa elimu isiyo rasmi.

Wanawake wawili wanacheka kwa furaha baada ya kuelewa jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani, kwa msaada wa mwalimu aliyebobea kwenye elimu isiyo rasmi ya watu wazima.

Mabinti wawili wanajadiliana ndani ya maktaba, wanapeana elimu isiyo rasmi Mida ya jioni, ili waweze kusaidiana kukuza maarifa na uelewa kwenye masomo yao.

Ndani ya sehemu ya chumba ama darasa, kuna kundi la watawa wa jinsia kike na kiume. Wanapeana elimu isiyo rasmi kwa makini, mkubwa sana huku wakisikilizana mmoja wao.

Wanafunzi wa tatu wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa, wakiwa wanafanya mitihani yao kwa kutumia penseli walizoshika mkononi.

Kundi la watu wazima wanaojishughulisha na uuzaji wa vifaa vya kilimo wameketi huku wamevalia sare za rangi ya bluu. Wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa walimu wawili waliosimama mbele yao.

Wanafunzi watu wazima wanaopokea elimu isiyo rasmi wameketi juu ya madawati yao, wanaandika kile ambacho mwalimu anafundisha na alichoandika juu ya ubao mweupe uliopo mbele yao.

Ndani ya darasa hili watu wawili wa jinsia ya kiume, mmoja kachuchumaa na mwingine kapiga magoti wanaandaa kazi yao kuwasilisha mbele ya watu wazima ili kuwapa elimu waliyo kosa. Hii ni elimu isiyo rasmi.

Siku ya jumamosi ni siku ya vijana kukusanyika na watoto, ili kupata elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu huyu, ndani ya darasa lililopangwa vitabu mbalimbali, ili kuwasaidia kukuza maarifa.

Mwalimu aliyejitolea kutoa elimu isiyo rasmi kwa wanafunzi watu wazima. Yupo anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kutumia kompyuta zilizopangwa vizuri juu ya meza.

Kundi la vijana walioketi na wengine wamesimama wakipokea elimu isiyo rasmi inayowasaidia kutumia programu mbalimbali za kwenye kompyuta zilizopo mbele yao.

Watu wa tatu Wameketi katika ofisi ndogo huku wa kiume moja akiwa anawapa elimu isiyo rasmi ya jinsi ya kufanya kazi zao kwa kutumia kompyuta mpakato.

Kundi la vijana wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa pamoja ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha. Wanajadiliana vitu mbalimbali kupitia mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa kubwa, kuna kundi la watu wazima wa rika tofauti, wamekusanyika kupokea elimu isiyo rasmi, na maalumu kwa ajili ya watu wazima.

Kundi la watu wamekusanyika katika sehemu ya chumba wakiwa wamekalia viti vya plastiki. Kundi hili ni watu wazima wanaosaidiana kujifunza na kuelimishana.

Binti mmoja ameketi katikati ya darasa kubwa, huku amevalia nguo nyekundu. Anajifunza kusoma baada ya kukosa nafasi ya kupata elimu iliyo rasmi, anajifunza kwa furaha kubwa.

Kundi la watu wapo ndani ya darasa dogo, lenye mwanga wa kutosha, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwanamke mmoja, aliye keti akiwafundisha kupitia kompyuta mpakato ndogo iliyopo juu ya meza.

Ndani ya chumba hiki mwalimu wa somo la kompyuta anawafundisha watu wazima, jinsi ya kutumia kompyuta hizi kwa ajili ya kujifunzia.

Ndani ya ukumbi ama darasa kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi watu wazima, waliokusanyika kwa pamoja kupokea na kutoa elimu isiyo rasmi ili kusaidiana kukuza maarifa.

Mwanamke na mwaume mmoja wameketi kwa utulivu ndani ya darasa kubwa sana, wanapokea na kupeana elimu isiyo rasmi, ili kuongezeana ujuzi na maarifa katika mambo mbalimbali.

Watu wazima wa rika tofauti, wameketi katika sehemu ya maktaba, wanajadiliana na kupeana elimu isiyo rasmi, maalumu kwa watu wazima, huku wakiwa wanasoma vitabu.

Mwalimu wa jinsia ya kike anapita katikati ya kundi la wanafunzi wake, akiwa anawapa elimu isiyo rasmi itakayowasaidia kutatua matatizo yao na kuongeza maarifa na uwezo.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha wanafunzi mbalimbali wamejumuika kwa pamoja. Huku mwalimu kijana akiwa amesimama na kuzunguka kutoa elimu isiyo rasmi kwa wanafunzi wake ili waelewe.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume, ameketi kwa utulivu akiwa anafikiria ajibu nini kwenye mtihani aliopewa na mwalimu ukiwa juu ya dawati, baada ya kupokea elimu kwa watu wazima isiyo rasmi.

Katika utoaji wa elimu usio rasimi katika jamii ya watu wazima kuna kundi kubwa la watu lisilo rasmi, wameketi katika vivuli juu ya nyasi wakimsikiliza mtu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa hili lililopakwa rangi ya njano, kundi la wanafunzi vijana wa rika tofauti wameketi wakipata elimu isiyo rasmi maalumu kwa watu wazima.

Kundi la vijana wameketi ndani ya darasa hili, wamewekeza umakini mkubwa katika kazi wanayoifanya ya kuandika yale waliotoka kufundishwa kupitia mfumo usio rasmi wa elimu.

Mwalimu aliyejitolea kutoa elimu isiyo rasmi kwa wanafunzi watu wazima katika jamii yake, amesimama akiwa amewagawia makaratasi kwa ajili ya kuanza kuwapa elimu.

Kundi la watu wazima wakijifunza kufanya mazoezi kwa kutumia kucheza mziki, kundi hili limekusanyika kupeana elimu isiyo rasmi kama kucheza mziki.

Ndani ya darasa hili lililojaa wanawake kwa wanaume watu wazima, wakiwa tayari kuanza kupokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa walimu wao. Wameketi kwa utulivu na ukimya na nidhamu.

Mwanamke huyu ameshikilia mkononi mwake karatasi iliyoandikwa maneno "Cheti cha Kutii". Anafurahia baada ya kuelekeza nguvu nyingi katika masomo yake yasiyo rasmi yaliyomsaidia kumfunza masomo.

Mtu mzima huyu aliye valia miwani anapokea elimu isiyo rasmi ndani ya darasa akiwa na wenzake, kwa tabasamu kubwa anafurahia baada ya kuelewa alicho kuwa anafundishwa.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima kundi kubwa la watu wazima, wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya darasa dogo juu ya madawati ya mbao.

Kundi la watu wazima kwa vijana wameketi chini sehemu ya wazi juu mkeka, wakiwa wanamsikiliza mwali wa jinsi ya kike aliyesimama mwa darasa akiwa anawapa elimu isio rasmi.

Watu hawa wazima watatu, wameketi kwa utulivu, huku wakijifunza kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa vizuri juu ya meza, wakipata elimu hii isiyo rasmi kwa ajili ya kutatua matatizo yao.

Ndani ya darasa ama ukumbi huu kuna meza ndefu sana, huku pembeni yake watu wazima wameketi wakiwa wanajisomea na kujadiliana vitu mbalimbali na kubadilishana elimu isiyo rasmi.

Kundi la watu wameketi katika sehemu yenye uwazi, juu ya mkeka kwa makini wanamsikiliza mwalimu, anae toa elimu isiyo rasmi, akiwa amesimama pembezoni mwa darasa.

Ndani ya darasa hili kubwa kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, watu wazima hawa ni wanafunzi na wanapiga makofi kufurahia kupokea elimu isiyo rasmi.

Ndani ya chumba ama ukumbi, kuna wanafunzi wa jinsia ya kike wa kubwa kwa wadogo, wameketi wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kutumia uzi na sindano kushona.

Wahitimu wa elimu isiyo rasmi maalumu kwa ajili ya watu wazima wapo katika mahafali yao wakizungukwa na ndugu, wamevalia majoho yenye rangi nyeusi na kupokea cheti cha kuhitimu kutoka kwa mkufunzi wao.

Ndani ya kumbi maalumu kuna mahafali yanaendelea na mwanafunzi kijana akipokea cheti cha kuhitimu kutoka kwa mgeni rasmi baada ya kuhitimu mafunzo yake ya masomo ya maalumu kwa watu wazima yasiyo rasmi.

Ndani ya darasa hili lililopakwa rangi za kupendeza kuna kundi la wanafunzi watu wazima na vijana, wamekusanyika kupata elimu isiyo rasmi baada ya kukosa elimu rasmi.

Ndani ya darasa hili ama ukumbi unaotumika kutoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima. Kuna kundi la watu wazima kwa watoto wakiwa wanasikiliza kinachofundishwa mbele.

Ndani ya ukumbi huu mkubwa uliopakwa rangi nzuri ya njano. Wanafunzi watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu mbele yao.

Kundi la watu wengi wameketi katika sehemu yenye uwazi huku likiwa limefunikwa na paa, kila mmoja ni mwanafunzi na anafanya mtihani wa kujipima baada ya kupokea elimu isiyo rasmi.

Ndani ya darasa hili dogo kuna kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wenye rika tofauti, wanasubiri kupokea elimu isiyo rasmi maalumu kwa ajili ya watu wazima.

Mwanafunzi kijana amesimama kujibu maswali, akiwa anapokea elimu isiyo rasmi kutoka kundi la walimu walioketi kwa utulivu mbele ya darasa hili.

Kundi la vijana walio valia sare wanapokea elimu isiyo rasmi kwa vitendo, wanajifunza kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme ili kuongeza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi mwanamke mtu mzima, ameinama akiwa anaandika maneno ubaoni kwa furaha, na usimamizi wa mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyesimama pembeni yake.

Ndani ya darasa hili dogo kuna kundi la watu wa wazima, walioketi kwa utulivu mkubwa, wakisubiri kupewa elimu ambayo waliikosa na sasa wanapokea elimu kwa watu wazima kupitia mfumo usio rasmi.

Kundi la vijana wameketi katika sehemu yenye uwazi, wanapeana elimu isiyo rasmi kwa kujadiliana mambo mbalimbali, ikiwemo masomo yao ili kuongezeana maarifa na ujuzi.

Kundi la watu wazima, wameketi katika sehemu ya wazi yenye kivuli. Huku wakipokea elimu isiyo rasmi, juu ya utunzaji mazingira kutoka kwa mtu, aliye simama katikati yao.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kiume ameketi ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu vizuri juu ya rafu zake, anajisomea kwa ukimya ili kukuza uwezo wake binafsi.

Mwanafunzi wa elimu isiyo rasmi kijana wa jinsia ya kike yupo ndani ya maktaba, iliyojaa vitabu vya kila aina akiwa anachagua kitabu cha kwenda kujisomea.

Darasa zuri, liliopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe, huku kukiwa na wanafunzi watatu, kwa muda wao wanajifunza kutumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza.

Ndani ya chumba hiki kikubwa kuna makundi mawili ya wanafunzi walioketi, kwa pamoja wanajadiliana vitu mbalimbali ili kukuza uelewa na ujuzi wao kupitia elimu hii isiyo rasmi.

Kundi la watu wanaojishughulisha na kilimo wameketi katika viti vya plastiki katika sehemu ya wazi wakipokea elimu isiyo rasmi inayotolewa na watu wawili mbele yao.

Katika sehemu ya mgahawa mkubwa ambapo watu hutumia kunywa vinywaji na kujisomea, kuna watu wanapeana elimu isiyo rasmi itakayowasaidia kukuza maarifa na kuongeza ujuzi wao.

Mwanafunzi mmoja mtu mzima ameketi ndani ya darasa, anaandika maneno mbalimbali kwa kutumia penseli aliyoishikilia mkononi kwa utaratibu na ukimya.

Kundi la kina mama waliobeba watoto wao wapo ndani ya darasa dogo, wanamsikiliza kwa makini mtoa huduma wa afya, akiwapa elimu juu ya malezi salama ya kulinda afya za watoto wao.

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kiume, wamesimama katika sehemu iliyo wazi wanapata mafunzo ya vitendo isiyo rasmi ya ufundi wa kutengeneza vifaa vya umeme.

Kundi la wanakijiji wamekusanyika wanapokea elimu isiyo rasmi, kutoka kwa walimu waliosimama mbele baada ya kukosa nafasi ya kupata elimu hiyo rasmi.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu kuna watu, wanafunzi watatu na mwalimu mmoja wa jinsia ya kike aliyebobea kwa ajili ya kufundisha watu wazima kupitia mfumo wa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya nyumba katika sehemu ya chumba kimoja wapo, kuna watu wazima waliokusanyika wa jinsia tofauti wote wa jamii ya kiislamu wakiwa wanafundishana neno.

Kundi la watu watano wamesimama mbele ya kumbi uliopambwa kwa rangi mbili tofauti; huku kila mmoja wao akiwa ameshikilia karatasi mkononi mwake ikiwa ni vyeti ya kuhitimu masomo.

Vijana watatu wawili wa jinsia ya kike na mmoja ya kiume, wameketi katika sehemu yenye uwazi wakiwa wanajadiliana na kupeana elimu mbalimbali ili kukuza maarifa.

Kundi la watu wazima ikiwemo vijana wameketi kwa utulivu ndani ya darasa hili dogo, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kike.

Ndani ya darasa ama ukumbi kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike, wanapokea elimu isiyo rasmi inayo wafundisha jinsi ya kushona kwa kutumia uzi na sindano

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike ameinua mkono wake juu akitaka kujibu swali lililoulizwa na mwalimu. Wanafunzi hawa ni watu wazima na wanapokea elimu isiyo rasmi.

Katika ukumbi unaotumika na kanisa, kuna wanafunzi vijana kwa watu wazima, walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao wa jinsia ya kiume.

Kundi la mabinti na watoto wa jinsia ya kike wamekusanyika wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi, inayowafundisha kushona kutumia uzi na sindano na vipande vya vitambaa.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi watatu wa jinsia ya kiume walioketi kwa utulivu, wanamsikiliza mwalimu anayewapa elimu isiyo rasmi kwa ajili ya kuwasaidia kutatua matatizo yao.

Ndani ya chumba hiki kidogo, kuna kundi la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu mzee aliyesimama katikati yao.

Baada ya kumaliza mafunzo yasiyo rasmi maalumu kwa watu wazima, kijana huyu amefaulu na sasa anapokea cheti kutoka kwa mgeni rasmi aliyehudhuria mahafali yao haya.

Kundi la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti, wameketi ndani ya darasa dogo wakipokea elimu isiyo rasmi, kutoka kwa mwalimu wa jinsia ya kiume aliye simama mbele yao.

Watu wazima watatu ambao pia ni wanafunzi wanashirikiana kupeana elimu isiyo rasmi, huku wote kwa pamoja mikononi mwao wameshikilia penseli zenye rangi ya njano.

Vijana wanne wa jinsia ya kiume wamesimama katika sehemu ya wazi, vijana hawa wanapokea elimu isio rasmi ambayo inawafundisha kwa vitendo, jinsi ya kutengeneza vifaa vya umeme.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kiume ameketi kwa ukimya ndani ya maktaba yenye mwanga wa kutosha, anajisomea vitabu na kuandika vile ambavyo angependa kukumbuka.

Kundi la kina mama wameketi ndani ya darasa dogo, kwa pamoja wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na mwalimu, aliyejitolea kuwafundisha elimu isiyo rasmi ili kuwasaidia kutatua matatizo yao.

Wanafunzi wanne wa jinsia ya kike wanapokea elimu isiyo rasmi ndani ya darasa hili. Kwa tabasamu kubwa wanaonesha ramani ya Africa kupitia makaratasi waliyo yashika.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, kuna watu walioketi mida ya jioni. Hawa ni watu wazima wanaopeana elimu isiyo rasmi kwa kujadiliana ili kukuza ujuzi na maarifa.

Ndani ya chumba kinachohifadhi na kutoa elimu juu ya kompyuta, kuna wanafunzi wanapokea elimu isiyo rasmi wakiwepo wanafunzi wa jinsia ya kiume na jinsia ya kike.

Mwanafunzi huyu kijana, anafurahia kupokea cheti cha kuhitimu masomo yake, kutoka kwa mgeni rasmi akiwa amevalia vazi aina ya suti, mafunzo haya yamesaidia ili kukuza maarifa.

Ndani ya darasa hili kubwa lenye madirisha yanayopitisha mwanga hewa ya kutosha, kuna mwanafunzi akiwa anaelekezwa na mwalimu jinsi ya kusoma na kuandika maneno magumu.

Mwalimu anayehusika katika utoaji elimu wa jinsi ya kujifunza kutumia kompyuta, amesimama katikati ya kundi la wanawake watu wazima akiwa anawaelekeza jinsi ya kufanya.

Mwalimu au mtoa huduma ya afya amesimama, akiwa anaelimisha wanawake walioketi kwa utulivu ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, akiwapa elimu isiyo rasmi ya malezi.

Katika muendelezo wa utoaji elimu isiyo rasmi, kwa kundi la vijana walioketi katika sehemu ya darasa, kwa pamoja wanaandika vitu mbalimbali vilivyoandikwa ubaoni.

Ndani ya darasa hili dogo mwalimu aliyejitolea kuelimisha watu wazima kwenye jamii yake kupitia mfumo isiyo rasmi, amesimama akiwa anawafundisha vitu mbalimbali.

Siku ya juma mosi, ni siku maalumu ya vijana kwenye jamii na watoto, kukusanyika kupata eleimu isiyo rasmi kwa uwezo wa mwalimu wao aliyesimama mbele ya ubao.

Mabinti wawili wameketi kwa utulivu ndani ya maktaba hii wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali, na wanatumia kompyuta mpakato kupeana elimu isiyo rasmi ila inayowasaidia kuongeza maarifa.

Watu mbalimbali wakiwa wanatoa elimu isiyo rasmi kwa wanafunzi watu wazima, wanawake walioketi kwa utulivu na usikivu mkubwa sana.

Wanafunzi wa masomo ya jioni watu wazima, wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwanamke aliyesimama mbele yao ambaye ni mwalimu aliyebobea kufundisha watu wazima.

Katika siku ya jumamosi wanafunzi hawa vijana kwa watoto wamekusanyika ndani ya chumba kinachotumika kama maabara, ili wafundishwe kwa kusimulia vitabu mbalimbali.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la wanawake walioketi katika mwisho wa darasa. Kwa pamoja wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na mwalimu aliyepo mbele. Wanapata elimu isiyo rasmi itakayowajenga na kutatua matatizo kwenye jamii yao.

Wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike watatu wanapokea elimu isiyo rasmi, inayowasaidia kujua kusoma na kuandika ili kutatua matatizo mbalimbali yanaowakabili.

Kundi dogo la watu wameketi katika sehemu ya nje juu ya mkeka. Wakiwa wanammskiliza mwalimu ambaye ni mwanamke , akiwa anafundisha. Amesimama pembezoni mwa ukuta.

Mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kiume amesimama kuelezea changamoto anazozipata katika masomo yake yasiyo rasmi, mbele ya kundi la wanafunzi na walimu walioketi mbele yao.

Vijana wawili wa jinsia ya kiume wameketi katika sehemu ya ukumbi, huku wakijadiliana na kusaidiana kusoma kitabu kikubwa kilichopo juu ya meza.

Kundi la wanafunzi wa elimu isio rasmi au ya watu wazima wamehitimu masomo yao, kwa pamoja wamevalia majoho ya kupendeza yenye rangi nyeusi kwa ajili ya mahafali.

Watu waliovalia sare wapo ndani ya chumba kikubwa wanajifunza kwa vitendo kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme, mafunzo haya sio rasmi ila yatawasaidia kuandaa wapate ajira.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike mwanamke mtu mzima, ameshikilia cheti cha kuhitimu masomo yake yasiyo rasmi baada ya kupokea elimu maalumu kwa ajili ya watu wazima.

Ndani ya darasa hili dogo la kutolea elimu isiyo rasmi kwa kundi la watu wazima; walioketi kwa utulivu, huku mwalimu wa jinsia ya kike mtanashati akiwa amesimama mbele yao.

Katika sehemu ndogo ya darasa kuna kundi la wanaume walioketi kwa utulivu, kwa pamoja wanamsikiliza kijana mmoja wao anayewapa elimu isiyo rasmi ya jinsi ya kutumia kifaa alichokishikilia.

Wanafunzi watano wa elimu isiyo rasmi, watu wazima kwa vijana wameketi kwa utulivu ndani ya darasa wakiwa wanasubiri mwalimu aweze kuingia na kuanza kuwafundisha.

Vijana watatu wa jinsia ya kiume wameketi katika sehemu ya darasa wanajadiliana na kubadilishana mawazo ili kusaidia kukuza uelewa wao kwenye masomo na maarifa.

Ndani ya maktaba kuna wanawake wawili. Mmoja mtu mzima kiasi na mwingine binti. Wakiwa anamuonesha mwenzake jinsi ya kusoma maneno magumu yaliyoandikwa kwenye kitabu.

Wanaume wawili wapo ndani ya ukumbi mkubwa, kwa pamoja wanaanda kuwasilisha kazi yao kupitia karatasi kubwa na majani. Wanatoa elimu isiyo rasmi kwa watu ambao hawakubahatika kupata elimu hiyo.

Ndani ya darasa ama chumba kikubwa mwanafunzi mmoja ameinama, akiwaonyesha wenzake jinsi ya kuandika maneno magumu yanayowasumbua. Wanapata elimu hii isiyo rasmi maalumu kwa ajili ya watu wazima.

Kundi la watu wazima ambao pia ni walemavu wameketi ndani ya ukumbi mkubwa, wakipokea elimu isiyorasmi ya jinsi ya kutunza afya zao.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la wanafunzi watu wazima, walioketi kwa utulivu wanapokea elimu isiyo rasmi na sasa wanafanya mtihani kwa ajili ya kupima uelewa wao.

Binti aliyevalia nguo nyeusi amesimama katikati ya maktaba iliyojaa vitabu vinavyopendeza. Kwa uangalifu anachagua kitabu kwaajili ya kujisomea.

Ndani ya ukumbi unaotumika na watu walemavu walioketi kwa utulivu huku wamevalia fulana zenye rangi nyekundu. Kwa pamoja wanamsikiliza mwanamke aliyesimama mbele akitoa elimu isiyo rasmi.

Ndani ya chumba kinachotumika kuhifadhi na kufundishia somo la kompyuta, kundi la watu wazima wanaopata elimu isiyo rasmi ya jinsi ya kutumia programu mbalimbali za kompyuta.

Ndani ya hema lililojengwa kwa kisasa, kundi la kina mama waliobebelea watoto zao, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mtoa huduma ya afya, wa jinsi ya malezi ya afya.

Ndani ya darasa hili kubwa na lakisasa sana, linalotoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, kuna makundi ya watu walioketi kwa utulivu na ukimya wakiwa wanajisomea.

Ndani ya chumba hiki kuna kundi la wanafunzi watu wazima, walio keti juu ya viti vya plastiki vya buluu wakimsikiliza mmoja wao anaewafundisha na kuwaelekeza.

Kundi la akina mama lipo ndani ya chumba kikubwa huku wengi wamebebea watoto wao, kwa makini wanamsikiliza mtoa huduma za afya akiwa anawapa elimu juu ya malezi na makuzi ya watoto wao.

Ndani ya ukumbi huu unaotumika kama darasa, kuna makundi ya wanafunzi watu wazima, walioketi kwa utulivu mkubwa, wakiwa wanajadiliana vitu mbalimbali kukuza uelewa.

Ndani ya chumba ama darasa hili watu watatu vijana wameketi kwa pamoja wakijadiliana vitu mbalimbali. Wanapeana elimu isiyo rasmi kwaajili ya kuongeza maarifa na ujuzi

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wawili, wanao andaa uwasilishaji wa kazi zao, kupitia karatasi kubwa jeupe. Wakiwa wanajiandaa kutoa elimu, isiyo rasmi kwa watu ambao hawakubahatika kupata elimu.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, kundi la watu wazima wameketi ndani ya darasa kila mmoja amekaa katika dawati lake akiwa anafanya kazi kwa utulivu.

Wanafunzi watu wazima wakiwa ndani ya darasa, kwa pamoja wengi wao wanapiga makofi baada ya kupokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la wanawake wa jamii ya kimasai wapo ndani ya darasa kubwa kiasi, wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi maalumu kwa ajili ya watu wazima. Inawafundisha kuandika na kusoma.

Ndani ya darasa hili kubwa linalotumika pia kama maabara kuna kundi kubwa la wanafunzi wanapokea elimu isiyo rasmi ambao hawakubahatika kuipata na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya chumba cha fundi cherehani akiwa anawafundisha wanafunzi wa jinsia ya kike, jinsi ya kupima na kukata vitambaa ambayo ni hatua moja wapo kwa elimu hii rasmi ya kuwafundisha kushona kwa kutumia mashine za kisasa.

Ndani ya darasa hili linalotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi watu wazima kupitia mfumo wa elimu usio rasmi somo la kompyuta. Mwalimu amesimama akikagua kazi za wanafunzi wake.

Mwanafunzi mmoja mtu mzima wa jinsia ya kike, anapokea elimu isiyo rasmi na kwa msaada mkubwa wa kitabu alichokiweka juu ya dawati anajifunza kuandika.

Wanafunzi hawa baada ya kupokea elimu isiyo rasmi, wameketi kwa utulivu kila mmoja kwenye dawati lake, wakifanya mtihani kwa ajili ya kupima uwelewa na maendeleo yao.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi watano watu wazima wa rika tofauti; wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanamsubiria mwalimu aingie na kuanza kuwafundisha.

Ndani ya darasa hili kubwa, safi na lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu mkubwa, wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na mwalimu wao.

Kundi la watu wazima na vijana wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wameketi katika sehemu yenye uwazi wakiwa wanapokea elimu isiyo rasmi kupitia makaratasi waliyopewa.

Kundi la wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wa somo la kilimo wameketi juu ya viti vya plastiki pembezoni mwa shamba la mahindi wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao.

Watu wazima watatu wakiwa ndani ya ofisi, wanawake wawili kwa wanaume mmoja ambaye ni mwalimu. Anawapa elimu wenzake isiyo rasmi ya kuwafundisha jinsi ya kutumia programu mbalimbali za kompyuta.

Mtu mzima ambaye ni fundi seremala na mwanafunzi pia, akiwa anawasomea maelekezo wanafunzi wake wakubwa kwa watoto jinsi ya kutengeneza samani za mbao.

Mwanafunzi wa elimu isiyo rasmi wa jinsia ya kike amesimama katikati ya darasa kubwa, huku mkononi mwake ameshikilia komputa mpakato anayoitumia kujisomea.

Ndani ya darasa hili, kuna mwanga wa kutosha. Wanafunzi wameketi upande wa nyuma, wa kiume na wa kike. Wanafunzi hawa, watu wazima, wanapokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu aliye mbele yao.

Mwanafunzi mtu mzima, akiwa amebeba mtoto wake mgongoni kwa kutumia kipande cha kanga, anasoma maneno yaliyoandikwa juu ya karatasi kubwa jeupe iliyobandikwa ubaoni.

Wanaume wawili waliovalia nguo nyeusi wameketi katika sehemu ya darasa, wakichambua na kufundishana maneno yaliyoandikwa kwenye biblia iliyowekwa vizuri mezani.

Kundi la akina mama sita wameketi juu ya madawati ndani ya darasa wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliyejitolea kuwapa elimu isiyo rasmi ili kuwasaidia kutatua matatizo yao.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu sana kuna wanafunzi watatu wa elimu isio rasmi wameketi, huku mwalimu aliyezatiti akiendelea kuwafundisha na kuwaeleza.

Kundi la watawa wa jinsia ya kike na kiume, wameketi ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, wanapata elimu ya wa isiyo rasmi kutoka kwa mzee alieketi katikati yao.

Katika sehemu ya chumba watu waliokusanyika wanamsikiliza mwanamke mmoja, akiwa anawaelekeza jinsi ya kutumia kifaa kidogo alichokishikilia mkononi mwake.

Ndani ya darasa hili, kubwa sana linalotoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima kuna kundi kubwa na watu wa rika tofauti wakiwa wameketi kwa utulivu wanajisomea.

Ndani ya darasa hili linalotoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima kuna kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume.

Mwanafunzi mtu mzima kiasi wa elimu isiyo rasmi ameketi ndani ya darasa, anatumia penseli kuandika maneno juu ya daftari baada ya kuyasoma kwenye kitabu.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama akipitia kazi za wanafunzi wake watu wazima, aliyotoka kuwapa elimu isiyo rasmi ya jinsi ya kutumia kompyuta zilizopangwa juu ya meza zao.

Mwalimu mmoja mtu mzima sana, anatoa elimu kwa vijana wake wa jinsia ya kiume. Elimu hii isiyo rasmi anawapa maarifa ili waongeze ujuzi kwenye maisha yao.

Katika muendelezo wa utoaji elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, kundi la watu wameketi ndani ya darasa hili wa jinsia ya kike na kiume. Huku mwalimu amesimama nyuma yao.

Kundi la vijana waliovalia sare wamesimama ndani ya maabara ya umeme wanapata mafunzo haya vitendo yasio rasmi, yanawasaidia kukuza na kubobea katika suala hili.

Mabinti wawili wameketi ndani ya maktaba yenye mwanga wa kutosha wanajadiliana na wanatumia mda wao kupata elimu isiyo rasmi itakayo wasaidia kuongezea maarifa na ujuzi.

Mabinti wawili wanafurahia baada ya kufundishwa kutumia kompyuta na mwalimu wa jinsia ya kiume ambaye amesimama pembeni yao baada ya kutoa elimu isiyo rasmi.

Mtu mzima huyu wa jinsia ya kike, anajifundisha jinsi ya kusoma na kuandika kwa kutumia kitabu kilichochorwa michoro ili kumsaidia kuelewa haraka.

Mwalimu wa jinsia ya kiume; anayefanya kazi ya kuelimisha watu wazima kupitia jamii yake, amesimama akitoa elimu isiyo rasmi katikati ya kundi la kinamama na kinadada walioketi.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume akiwa anajiandaa kufundisha, na kutoa elimu isio rasmi ya jinsi ya kutengeneza mipira ya kitamaduni kwa kutumia kamba na mifuko.

Kundi la vijana hawa wa jinsia ya kike na ya kiume, wakipeana elimu isiyo rasmi kwa ajili ya kusaidiana kukuza uelewa na kuongezeana maarifa mbalimbali.

Ndani ya darasa hili dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi watatu walioketi kwa utulivu, huku mwalimu aliyejitolea kuwapa elimu hii isiyo rasmi, amesimama na kuwaelekeza jinsi ya kutumia kompyuta.

Mwalimu kijana wa jinsia ya kiume amesimama akiwapa elimu isiyo rasmi wanafunzi watu wazima, walioketi na kuwafundisha jinsi ya kutumia kompyuta zilizowekwa mbele yao.

Mwalimu aliyejitolea kutoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima kwenye jamii yake, amesimama mbele akiwa anamuelekeza mwanafunzi mmoja jinsi ya kusoma maneno yaliyoandikwa kwenye karatasi.

Ndani ya ukumbi huu kuna makundi mawili ya watu walioketi wakiwa wanajifunza vitu mbalimbali, wanapeana elimu isiyo rasmi maalumu kwa ajili ya watu hawa wazima wenye rika tofauti.

Ndani ya chumba hiki kilichopakwa rangi ya kijani, kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu mkubwa. Wakiwa wanapata elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu anayepita katikati yao.

Ndani ya darasa kubwa hili lililosheheni wanafunzi watu wazima kwa vijana wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu mkubwa wakipokea elimu isiyo rasmi itakayowasaidia kutatua matatizo yao.

Katika siku ya jumamosi kundi la wanafunzi watoto kwa vijana, wameketi kwa pamoja ndani ya darasa dogo wakipokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu aliye simama mbele yao.

Wanafunzi wawili, vijana wa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima wanamsikiliza mwalimu wao aliyeinama akiwa anafundisha kwa kuandika juu ya makaratasi makubwa meupe.

Mwanamume na mwanamke, wa rika tofauti. Wameketi katika sehemu ya chumba kimoja kikubwa. Kwa zamu wanawasikiliza, watu wazima wengine waliowazunguka, ili kuwapa elimu.

Wanafunzi wa jinsia ya kike watu wazima wa elimu isiyo rasmi, wapo wanafundishwa jinsi ya kutumia kompyuta na mwalimu wa jinsia ya kike aliesimama katikati yao.

Wanawake watatu wameketi ndani ya chumba ama darasa, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho mtu mmoja anawaelekeza mbele yao.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wameketi katika sehemu ya darasa, wanapeana elimu isiyo rasmi kwa kujadiliana maneno na vifungu vilivyoandikwa juu ya kitabu kilichopo juu ya meza.

Ndani ya darasa hili mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama, akitoa elimu isiyo rasmi kwa watoto na vijana wa jinsia zote, huku mkononi mwake anawaelekeza kwa vitendo.

Ndani ya ukumbi ama chumba kuna wanawake wawili wameketi. Wanawake hawa wanapeana elimu isiyo rasmi kwa kujadiliana ili kuongezeana maarifa na uwezo

Mwalimu wa elimu isiyo rasmi wa somo la kilimo amesimama katikati ya shamba lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi. Akiwa anawafundisha wanafunzi waliomzunguka katika shamba hilo.

Ndani ya darasa dogo zuri lililopambwa kwa rangi ya bluu, kuna vijana wanaojadiliana na kupeana maarifa mbalimbali kupitia elimu isiyo rasmi.

Kundi la kinamama waliovalia mavazi ya vitenge yenye rangi mchanganyiko, wameketi kwa pamoja ndani ya darasa, wakipokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mmoja wao anayewafundisha lugha ya kiingereza.

Watu wazima hawa wanapata elimu isiyo rasmi katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa, ni wanawake watatu na wameketi juu ya viti mbele ya ubao mweusi.

Watu wazima hawa na vijana wamekusanyika kwa ajili ya kupokea elimu isiyo rasmi, kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao kwa ajili ya kuongeza maarifa na uwezo.

Ndani ya ukumbi huu kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi watu wazima wenye rika tofauti, wanayaandaa uwasilisho wa kazi zao ili kutoa elimu isiyo rasmi kujadiliana na kuelimishana.

Wanaume wawili watu wazima wamesimama sehemu yenye uwazi ikiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi, wanajadiliana kwa kusoma kwenye kitabu ambacho mmoja wao akiwa amekishikilia.

Katika muendelezo wa utowaji elimu isiyo rasmi kwa jamii na watu wazima, wanafunzi hawa wameketi ndani ya darasa hili wakiwa wanajipima kwa kufanyishwa mtihani.

Mikebe ya rangi tofauti kama vile bluu na njano, imepangwa kwenye rafu nyeupe, inayopatikana ndani ya chumba kimoja cha shule ya msingi ikiwa inatumika kubeba madaftari.

Mwalimu wa jinsia ya kiume wa shule ya msingi, amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu huyo.

Kitabu kidogo cha elimu ya shule ya msingi kilichoandikwa kwa lugha nyepesi na fasaha huku juu yake kimechorwa picha mbalimbali kurahisisha uelewa wa wanafunzi wa msingi.

Majengo ya darasa ya shule ya msingi yamepangwa kwa mstari, huku mbele yake kukiwa na sehemu ya kupumzikia yenye bustani safi yenye maua na majani mafupi ya rangi ya kijani kibichi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa elimu ya msingi, amesimama mbele ya darasa anawafundisha wake walio valia sare za kupendeza zambarau na rangi ya njano.

Majengo ya madarasa ya shule ya msingi yamejengwa vizuri mbele ya bustani ya kupumzikia wanafunzi hao, yenye nyasi fupi na maua ya rangi ya kijani kibichi.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya ubao akiwa anaandika maneno mbalimbali kwa lugha ya kingereza. Mwalimu huyu ni wa elimu ya shule ya msingi.

Majengo ya shule ya msingi yaliyo sanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe, bluu na paa la rangi nyekundu, katika mazingira yenye miti mirefu na majani ya rangi ya kijani.

Jengo zuri la shule ya msingi lenye ngazi zinazopendeza, huku mbele yake kukiwa na bustani yenye majani mafupi ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya wanafunzi kupumzikia.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa elimu ya shule ya msingi, amesimama mbele ya wanafunzi wake akiwa anawafundisha, huku nyuma yake kukiwa kuna ubao wenye rangi nyeusi.

Kitabu cha shule ya msingi kilichoandikwa vizuri kwa lugha nyepesi ya kiswahili huku kikiwa na picha, ili kurahisisha kujifunza kwa wanafunzi elimu ya shule ya msingi.

Jengo safi lililosanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe na kijani huku nyuma yake kukiwa na miti mirefu na mbele uwazi uliopambwa kwa maua ya rangi tofautitofauti, jengo hili ni la shule ya msingi.

Shule nzuri yenye majengo masafi, na miti mirefu, huku mbele yake ikipambwa kwa maua ya rangi tofauti. Majengo haya ni ya shule ya msingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi, amesimama ubaoni akiwa anaandika maneno ya kingereza kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe.

Jengo la shule ya msingi iliojengwa sehemu yenye kivuli cha kutosha, ikiwa na madirisha madogo na mlango kwa ajili ya upitishaji wa hewa safi na mwanga wa kutosha.

Jengo kubwa la shule ya msingi lililosanifiwa vizuri kwa rangi mchanganyiko nyeupe na kijani ,huku limezungukwa na miti na bustani nzuri. Mahali hapa ni maalumu kwa ajili ya wanafunzi wa msingi.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi, kilichoandikwa kwa usahihi na lugha nyepesi huku kimechorwa picha ili wanafunzi waweze kuelewa haraka.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya darasa la wanafunzi, waliovalia sare za elimu ya shule ya msingi akiwa anawafundisha kwa kutumia sauti na vitendo.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya msingi amesimama mbele ya darasa huku nyuma yake kukiwa kuna ubao wenye rangi nyeupe. Akiwa anafundisha kwa kutumia lugha ya kingereza.

Darasa hili safi sana lililopangwa madawati kwa mstari huku ramani zikiwa zinaning'ing'ia ukutani, darasa hili ni la shule ya msingi linalowasaidia wanafunzi wanaoanza kujifunza.

Wanafunzi wachache wa shule ya msingi wanakatiza katika sehemu iliyo wazi mbele ya jengo kubwa, na bustani nzuri iliyosheheni mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Kitabu kidogo cha elimu ya msingi kikiwa kimechorwa picha mbalimbali, huku kimeandikwa kwa lugha rahisi ili kuwaelewesha vizuri wanafunzi hao.

Karatasi ndogondogo zilizoandikwa siku za wiki, zimepangwa kwa mpangilio wa kupendeza na kupambwa juu ya ukuta, ili ziwasaidie wanafunzi wa elimu ya msingi.

Eneo lenye uwazi linalopatikana kwenye shule ya msingi, likiwa lina uoto wa asili kama vile nyasi fupi, maua na miti yote ya rangi ya kijani.

Mikebe ikiwa juu ya kabati ndani ya darasa la shule ya msingi. Inatumika kuhifadhi maendeleo ya masomo ya wanafunzi. Na pia maendeleo ya kinidhamu ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Vitabu vya elimu ya shule ya msingi vimepangwa vizuri kwenye kabati lenye rangi nyeupe, vitabu hivi husaidia wanafunzi wa elimu ya msingi kuelewa na kukumbuka wanacho fundishwa.

Jengo la shule ya msingi lililosanifiwa vizuri likiwa lina madirisha makubwa kwa ajili ya upitishaji hewa safi na mwanga wa kutosha, huku mbele likiwa lina uoto wa asili.

Vitabu vya elimu ya msingi vyenye rangi nzuri inayopendeza vimepangwa kwenye kabati. Vitabu hivi vimeandikwa kwa lugha nyepesi ili kuwasaidia wanafunzi wa shule ya msingi kuelewa haraka.

Kitabu kidogo cha elimu ya msingi kilichoandikwa kwa lugha rahisi na kuchorwa picha mbali mbali, ili kurahisisha uwelewa kwa wanafunzi wa elimu ya msingi.

Majengo ya shule za msingi yaliyo sanifiwa vizuri kwa rangi nyeupe na kijani, yamejengwa kwa muundo wa kisasa katikati ya uoto wa asili. Shule hii hutumika na wanafunzi wa shule ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi amesimama ndani ya darasa mbele ya ubao wenye rangi nyeusi uliyoandikwa kwa chaki nyeupe, akiwa anawafundisha wanafunzi waliovaa sare na kuketi kwenye madawati yao.

Ukuta ukiwa umebandikwa karatasi zinazoonyesha majina ya siku za wiki, karatasi hizi huwasaida wanafunzi wa elimu ya msingi kujua siku na ratiba zao.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike, amesimama mbele ya darasa lenye mwanga wa kutosha, akiwa anawafundisha wanafunzi hawa somo la hisabati.

Kitabu kidogo cha mwanafunzi wa shule ya msingi, ambacho huuliza maswali na yeye hujaza, kimesahihishwa vizuri baada ya mwanafunzi kupatia maswali yote yaliyoandikwa humo.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa kwa rangi nzuri nyeupe na kijani huku yameezekwa kwa bati imara. Hapa ni sehemu ambapo wanafunzi wa shule ya msingi hutumia kujifunzia.

Uwazi wa shule ya msingi uliopandwa bustani yakupendeza, yenye maua ya rangi ya kijani kibichi na miti mirefu kwa ajili ya kupitisha hewa safi.

Madarasa ya shule ya msingi yakiwa yamejengwa kwa tofali na kupakwa rangi nzuri zinazong'aa, huku yakiwa na madirisha madogo pamoja na mlango kwa ajili ya kupitisha hewa safi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari amechuchumaa akiwa anapanga vitabu, kwenye rafu ya mbao iliyopo ndani ya darasa la shule hiyo.

Maabara safi ya shule ya sekondari iliyopangwa meza za kupendeza zenye rangi nyeupe na bluu bahari, ikiwa na mabomba kwaajili ya kuoshea mikono.

Mwalimu aliyevalia barakoa wa jinsia ya kike yupo ndani ya ofisi, mwalimu huyu ni wa shule ya sekondari na sasa anasahihisha madaftari ya wanafunzi wake kuangalia maendeleo yao.

Walimu wa shule ya sekondari wakike na wakiume wanakabidhiwa vitabu kutoka wizara ya elimu, vitakavyo wasaidia kuongeza maarifa ya kufundisha wanafunzi wao.

Walimu wa shule ya sekondari wamesimama mbele ya darasa, walimu hawa wa kiume na wa kike wanakagua mitihani kabla ya kuanza kusambazia wanafunzi walioketi juu ya madawati yao.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari wapo ndani ya maktaba, kila mmoja wao akiwa anachagua kitabu kutoka kwenye rafu ndogo iliyopangwa kwa mpangilio mzuri.

Kitabu cha somo la sayansi la bayolojia ya elimu ya sekondari maalumu kwa wanafunzi wa kidato cha nne, kikiwa kimepambwa kwa rangi nzuri ya njano na kijani.

Maabara ya shule ya sekondari yenye meza zilizopangwa kwa mpangilio, madirisha makubwa na sehemu za kuoshea mikono na vyombo zilivyopangwa vizuri kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kiume amevalia suti na anafundisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa binadamu kwa kutumia mfano wa vitu mali mbali ubaoni.

Maabara ya shule ya sekondari yenye madirisha makubwa yakipitisha mwanga na hewa safi, juu yake kuna mabomba ya maji kwa ajili ya kuoshea vyombo na mikono.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa elimu ya sekondari wapo ndani ya maktaba, iliyopakwa rangi nzuri ya njano ikiwa na rafu zilizopangwa vitabu mbalimbali.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari ameketi katika ofisi yake, anamfundisha mwanafunzi wa kiume, kwa kutumia kalamu na daftari zilizopangwa juu ya meza.

Ndani ya ofisi mwalimu wa jinsia ya kike wa elimu ya sekondari, ameketi na kwa ukaribu anamuelekeza mwanafunzi wa jinsia ya kiume, kwa kutumia daftali na kalamu.

Katika shule ya sekondari kuna chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya maabara, chenye vifaa vya kutosha ikiwemo viti, meza na mabomba ya kunawia mikono.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyojengwa kwa muundo wa kisasa huku yakiezekwa kwa bati ya rangi ya kijani. Hapa ni sehemu ambapo wanafunzi wa sekondari huja na kujisomea ili kukuza ujuzi wao.

Maabara safi ya shule ya sekondari, yenye madawati ambayo ni meza nyeupe zilizochanganyika na rangi ya bluu; zikiwa zimepangwa vizuri pamoja na sehemu za kuoshea mikono na vyombo.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wawili wa jinsia ya kike, wanachagua vitabu katika maktaba yenye vitabu vilivyopangwa vizuri na imepakwa rangi inayopendeza ya njano.

Maabara nzuri na ya kisasa ya somo la sayansi ya shule ya sekondari. Imepangwa kwa vifaa vya kisasa kama vile vya kutolea maji. Na madirisha makubwa yanayopitisha mwanga na hewa safi.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa elimu ya sekondari, ameketi ndani ya ofisi akiwa ana sahihisha madaftari ya wanafunzi wake ili kuangalia maendeleo yao.

Ndani la bweni safi la shule ya sekondari lenye vitanda vya chuma vilivyopangwa vizuri na kutandikwa mashuka yanayo pendeza, huku madirisha yakitoa mwanga na hewa safi.

Katika miradi ya ujenzi ya shule ya upili ya sekondari, walimu wawili wa jinsia ya kiume wamesimama katika sehemu ya nje wakiwa wanakagua na kupaki mitihani.

Kitabu kidogo cha sayansi ya kemia cha kidato cha tatu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, kimepambwa kwa rangi za kupendeza ya bluu na njano huku kikiwa kina picha.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wa jinsia ya kike wameketi ndani ya darasa safi na lenye mwanga wa kutosha. Kila mmoja akiwa ameinama akifanya mtihani wa jaribio.

Mwalimu mwanamke wa elimu ya sekondari, amechuchumaa ndani ya maktaba akiwa anapanga vitabu kwenye rafu ya mbao iliyojaa vitabu mbalimbali vinavyowasaidia wanafunzi.

Ndani ya darasa hili safi sana la shule ya sekondari, juu ya meza zimepangwa kompyuta mpakato kwa mpangilio mzuri na darasa hili lina dirisha kubwa sana linalosaidia upitishaji hewa safi na mwanga.

Ndani ya maabara ya shule ya sekondari mwalimu anawasaidia wanafunzi wake kuchanganya kemikali mbalimbali na kuziweka katika vyombo vilivyoko juu ya meza.

Bweni la shule ya sekondari lenye sakafu nyekundu likiwa limepambwa kwa rangi ya bluu. Vitanda vyake vimetandikwa kwa mashuka mazuri huku kukiwa na meza na kiti.

Shule yenye mazingira masafi sana na mwanga wa jua wakutosha, huku jengo lake likiwa limepangwa vizuri na mbele kuna maua. Jengo hili ni la shule ya sekondari.

Ndani ya darasa moja wapo la shule ya sekondari, walimu wamesimama mbele wakisimamia mitihani ya wanafunzi walioketi kwa utulivu wakifanya mitihani yao kwa ukimya.

Waalimu wa shule ya sekondari wakiwa wanakabidhiwa vitabu, kutoka kwenye maboksi ya kaki na wizara ya elimu katika eneo lao. Vitakavosaidia ufundishaji kwa wanafunzi.

Ndani ya darasa la shule ya sekondari walimu wamekusanyika, wakikagua ubora wa mifuko uliohifadhi mitihani tayari kwa ajili ya kuanza kuwapatia wanafunzi walioketi kwenye madawati.

Majengo ya shule ya sekondari yaliyojengwa kwa muundo wa kisasa. Huku masweta yakiwa yameanikwa kwenye kamba ikiwa ni sare ya wanafunzi wa shule ya sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari anachanganya kemikali mbalimbali kwa kutumia vifaa na vyombo vilivyopangwa vizuri juu ya meza kabla ya kuanza kuwafundisha wanafunzi wake.

Mbele ya darasa moja wapo la shule ya sekondari, kuna kundi la walimu wa rika tofauti, wanakusanya na kuhakiki mifuko iliyowekewa mitihani tayari kwa kuwapa wanafunzi.

Walimu wa elimu ya sekondari wanapokea vitabu kutoka wizara ya elimu, ili viwasaidie kuwaongezea maarifa ya kufundisha wanafunzi wa elimu hiyo.

Majengo ya madarasa ya shule ya sekondari yaliyojengwa vizuri, huku mbele yake kukiwa na miti iliyoangusha majani mengi, na kuchafua eneo lote la mbele.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha wanafunzi waliovalia sare za shule ya sekondari, wameketi kwa utulivu kila mmoja juu ya dawati lake akiwa anaandika vitu mbalimbali.

Mkufunzi wa jinsia ya kike wa chuo kikuu amesimama mbele ya darasa akizungukwa na vifaa vya kisasa, anafundisha wanafunzi wake watu wazima walioketi kwa utulivu wakisikiliza.

Wanafunzi wawili wa chuo kikuu, wameketi katika darasa lenye dirisha kubwa; wamekaa kwa utulivu wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani.

Ndani ya darasa kubwa sana la chuo cha kati kundi kubwa la wanafunzi waliovalia sare zinazofanana, wameketi wakifanya mitihani ya kujipima uelewa wao.

Ndani ya darasa kubwa linalopatikana katika chuo, kundi la wanafunzi wengi wameketi juu ya viti vya plastiki, wameketi kimakundi makundi wakiwa wanajadiliana vitu tofauti.

Ndani ya darasa kubwa sana la chuo kikuu lenye viti vya rangi nyekundu, huku wanafunzi wengi wakiwa wameketi wakimsikiliza mkufunzi wa kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa la chuo cha kati, mwalimu au mkufunzi aliyevaa barakoa amesimama akiwafundisha wanachuo hawa kwa kutumia kifaa cha kisasa kilichopo mbele yao.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha la chuo kikuu, mwalimu wa jinsia ya kiume anawasimamia wanafunzi wake na kuwafundisha jinsi ya kuandaa kazi kwa kutumia kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha kati watatu waliovalia fulana za kufanana zenye rangi ya chungwa, wanapata mafunzo ya vitendo ya jinsi ya kunyoa. Kwa kumnyoa kijana mmoja aliyeketi.

Darasa kubwa sana la chuo kikuu ambapo kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu wenye rika tofauti, wakiwa wanasikiliza kile ambacho mkufunzi wao ana wafundisha.

Ndani ya chuo cha kati, Mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mkubwa.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa chuo kikuu kuna kundi kubwa la wanafunzi walioketi kwa utulivu, kila mwanafunzi anafanya mtihani wake wa majaribio kwa hali ya ukimya na utulivu.

Wahitimu wa chuo kikuu vijana wa jinsia ya kike na kiume, wamevalia majoho yaliyochanganyikana rangi nyeusi na nyekundu, wanarusha kofia kwa furaha.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa la wanafunzi wa chuo cha kati, anawafundisha kwa bashasha na furaha kubwa ilikuweza kukuza uelewa wao.

Wanafunzi wa chuo cha kati wa jinsia ya kike na kiume, wameketi ndani ya darasa hili dogo wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa ya chuo cha kati kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi, kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwalimu na mkufunzi wa jinsia ya kike, amesimama akiwa anawaelekeza wanafunzi wake, walioketi kwa utulivu, huku mezani wameweka kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume na rika tofauti wa chuo kikuu, wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo cha kati, wameketi ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha. Kwa pamoja wanapokea mafunzo kutoka kwa mkufunzi wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Mkufunzi wa chuo kikuu na chuo cha kati amesimama mbele ya kundi kubwa la wanafunzi vijana waliovalia barakoa, ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza.

Mbele ya darasa ya chuo cha kati amesimama mkufunzi wa jinsia ya kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi vijana. Walioketi kwa wingi ndani ya darasa hili.

Ndani ya darasa la chuo cha kati wanafunzi wa jinsia tofauti, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mkufunzi wao wa jinsia ya kiume aliesimama mbele yao.

Wanafunzi wa vyuo vikuu wameketi ndani ya ukumbi kwa pamoja wakiwa wanasikiliza anachofundisha mkufunzi wao aliyesimama mbele, huku wanaandika kwa ajili ya kukumbuka baadaye.

Katika darasa linalopatikana ndani ya chuo cha kati, kuna kundi la wanafunzi waliketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele ya ubao mweupe.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi juu ya madawati wakiwa wanatumia kompyuta mpakato kuorodhesha yale wanayofundishwa na mkufunzi wa kike aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa linalotumika kuwafundisha wanafunzi wa chuo ya elimu ya kati jinsi ya kutumia kompyuta. Kuna kundi la wanafunzi hawa na mwalimu wakiwa ndani ya darasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu kabisa wakiwa wanasikiliza kile mkufunzi wao anawafundisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliohitimu wamevalia majoho ya kupendeza yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na nyeusi, kwa pamoja wanarusha kofia juu ishara ya kumaliza masomo yao.

Ndani ya darasa la chuo kikuu lililopangwa vizuri kwa madawati ya kupendeza, wanafunzi wake wameketi kwa utulivu na usikivu wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Ndani ya bweni rasmi la chuo, kuna watu watatu walioketi kwa utulivu wakiwa wanafanya shughuli mbalimbali. Mabweni haya ni muhimu kwa vyuo vikuu na huwa karibu na madarasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi katika sehemu yenye uwazi juu ya kimbweta cha rangi kijani, kila mmoja wao akiwa anajisomea ili kuongeza maarifa yake.

Mkufunzi wa chuo amesimama mbele ya darasa kubwa lililosheheni wanafunzi wa jinsia tofauti, wameketi kwa utulivu na mpangalio wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wapo ndani ya chumba katika bweni lao, wengine wameketi kitandani na mwingine anapanga nguo kwenye kabati la rangi ya kijani mpauko.

Ndani ya darasa hili la chuo cha kati, wanafunzi wameketi kwa utulivu mkubwa, wakimsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao akiwa anawafundisha.

Katika chuo cha kati kidogo, kuna wanafunzi waliovalia sare za fulana za rangi ya chungwa wameketi wakimsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike alievalia koti jeupe.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike na kiume, wengine wameketi na wengine wamesimama katika sehemu ya nje , wakijadiliana kazi mbalimbali walizotoka kupewa na mwalimu wao.

Ndani ya darasa la chuo cha kati, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia kike na kiume, wameketi ndani ya darasa hili lenye mwanga hafifu wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya bweni, wawili wameketi kwenye vitanda vyao na mmoja amechuchumaa akiwa anapanga nguo kwenye kabati ndogo la rangi ya kijani.

Wanafunzi wa chuo wameketi ndani ya darasa, kila mmoja anatumia kompyuta kujihabarisha na kujisomea ili kukuza maarifa binafsi.

Wanafunzi wa chuo kikuu au chuo cha kati wameketi juu ya kimbweta cha rangi ya kijani. Kwa pamoja wakijadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato na vifaa vyingine.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha la chuo cha kati, mkufunzi amesimama mbele akiwafundisha wanafunzi kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanafunzi hawa wamekaa kwa utulivu.

Darasa ama ukumbi mkubwa sana wa chuo kikuu unaotumika na wanafunzi kwa ajili ya kujisomea na kufanya kazi zao mbalimbali, ikiwa na mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi ndani ya darasa huku wengine wamesimama, wamekaa kwa makundi wakiwa wanaandaa uwasilishaji wa kazi zao kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi katika sehemu ya nje, wanafunzi hawa wa jinsia ya kike na kiume wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato aliyoshika mmoja wao.

Ndani ya ukumbi wa chuo; kundi la wanafunzi waliovalia vazi zinazo fanana wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea kwa ukimya mkubwa sana.

Ndani ya darasa hili la chuo cha kati kundi la wanafunzi wameketi juu ya viti vyenye rangi ya kijani, wakismikiliza mkufunzi wao wa jinsia ya kiume aliesimama imara mbele yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi juu ya kimbweta chenye rangi ya kijani, kila mmoja wao akiwa anajisomea kwakutumia kifaa alichokishikikia kama vile simu na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa chuo wapo ndani ya darasa kubwa lenye madirisha yanayopisha mwanga na hewa safi. Wameketi kwa utulivu mkubwa wakiwa wanajisomea na wengi wao wanatumia kompyuta mpakato.

Darasa la kisasa la chuo kikuu lililopangwa madawati kwa utaratibu mzuri, kuna wanafunzi wakiemo ndani yake. Wakimsikiliza kwa umakini mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Katika darasa hili la chuo kikuu kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu mbele ya kopyuta zao, huku mwalimu wa jinsia ya kike akipita kuwasaidia.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, huku kila mmoja akiwa amevalia barakoa. Kwa pamoja wanakimsikiliza mkufunzi jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Darasa kubwa sana la chuo kikuu lenye viti vya rangi nyekundu, vilivyokaliwa na wanafunzi wanaomsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Katika darasa la chuo kikuu lililokuwa na vifaa vya kisasa, mwalimu au mkufunzi wa jinsia ya kike, amesimama mbele ya wanafunzi wake akiwa anawafundisha kwa sauti.

Darasa kubwa sana la chuo kikuu, likiwa na wanafunzi wengi walioketi kwa mtindo wa nusu duara, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama vizuri mbele yao.

Mkufunzi wa chuo cha kati amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanafunzi wameketi wakiwa wanamsikiliza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi waliovalia makoti ya rangi ya bluu wapo ndani ya darasa, wakiwa wanatengeneza vifaa vya umeme kupitia vifaa vya kisasa.

Katika karakana ya chuo cha ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wanafunzi hawa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza gari dogo lililofunguliwa kila sehemu.

Wanafunzi hawa wa chuo cha elimu ya ufundi stadi wameketi kwa utulivu, wakiwa wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopangwa vizuri juu ya meza zao.

Ndani ya darasa hili likiwa katika chuo cha ufundi. Mwalimu amesimama katikati ya kundi la wanafunzi wanaojifunza kwa kutumia kompyuta zilizopangwa juu ya meza zao.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wameketi ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajifunza kwa vitendo kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Mwalimu wa elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, anawaelekeza wanafunzi wake waliomzunguka jinsi ya kutengeneza kifaa alichokiweka juu ya meza kwa vitendo.

Mwalimu mmoja kijana amesimama akiwasimamia wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, wakiwa wanafanya mitihani kwa utulivu na kutumia kompyuta.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wapo ndani karakana ndogo, wakifundishwa jinsi ya kupaka rangi ya magari kwa vitendo ili iwasaidie kwenye ajira.

Mwanafunzi mmoja, aliyehitimu mafunzo ya ufundi stadi, ameketi katika sehemu ya wazi. Huku anatengeneza runinga kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa vyuo vya ufundi stadi na mafunzo ya ufundi, wamekusanyika katika sehemu moja wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kujenga nyumba na kuiezeka kwa vitu mbalimbali ikiwemo chuma.

Kijana mmoja mwanafunzi mafunzo ya ufundi stadi, amevalia koti la bluu. Anatengeneza simu kwa kutumia mashine ya kisasa iliyopo juu ya meza yake, kwa ajili ya kuongeza uwezo wake binafsi.

Ndani ya darasa dogo linalotumika na wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, watu wameketi ikiwemo mwalimu wao akiwa anawasimamia jinsi ya kutumia kompyuta.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi, wameketi ndani ya darasa dogo; wakiwa wanatengeneza simu kutumia vifaa vya kisasa vilivopangwa vizuri juu ya meza hii.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha likitumika na wanafunzi ambao wanajifunza mafunzo ya ufundi stadi kwa vitendo kwa ajili ya kuongeza uwezo wao binafsi au kujiandaa na ajira.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi wamesimama wakiwa wanakagua mashine ndogo walioitengeneza; wanapata mafunzo ya vitendo yatakaowasaidia kwa ajili ya kujiajiri.

Ndani ya darasa hili lenye mwanga wa kutosha, watu mbalimbali wameketi wakiwa wanajifunza kwa vitendo mafunzo ya ufundi stadi. Ili iwasaidie kukuza uwezo binafsi au kuajiriwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wameketi ndani ya darasa lenye madirisha makubwa, kila mmoja wao akiwa anajifunza kwa vitendo na wengine wanajisomea vitu mbalimbali.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike wa masomo ya ufundi stadi akiwa anajifunza kwa vitendo kutengeneza vitu mbalimbali, kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo mezani.

Wanafunzi watatu wa chuo cha ufundi stadi wapo mbele ya kompyuta mojawapo wakiwa wanasaidia kutengeneza programu mbalimbali zitakazowasaidia jamii.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi (watatu) wapo katika sehemu ya darasa, wakijifunza kutumia programu mbalimbali zinazopatikana kwenye kompyuta iliyoko mezani.

Ndani ya darasa dogo linalowasaidia vijana kupata mafunzo ya ufundi stadi, kuna watu wameketi kwa utulivu mkubwa wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza simu kutumia vifaa vya kisasa.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la watu ambao wamekusanyika wakiwa wanafundishwa na mwalimu wao, na kupewa mafunzo ya ufundi stadi kwa vitendo ya jinsi ya kutengeneza samani mbalimbali za mbao.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi stadi (ni fundi) anajifunza kutumia mashine ya kisasa kwa vitendo, itakayomsaidia baadaye kwa ajili ya ajira au kujiajiri mwenyewe.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa wamevalia nguo za kazi, wapo ndani ya darasa wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa vya umeme wakitumia vifaa vya kisasa.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume wa mafunzo ya ufundi stadi, anajifunza kwa vitendo jinsi ya kuendesha mashine ya kisasa, kwaajili ya kuongeza ujuzi binafsi na ajira.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wa jinsia ya kike, waliovalia nguo za kujikinga na kumuangalia mmoja wao anaejifunza kuchomelea kutumia moto na chuma kidogo.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kuchomelea na kutumia vifaa vya kisasa na chuma, vilivyopo juu ya meza huku amevalia mavazi ya kujikinga.

Ndani ya darasa la chuo cha ufundi stadi kuna kundi la wanafunzi waliovalia makoti ya saresare. Wakiwa wanaandika juu ya makaratasi meupe.

Ndani ya darasa hili la kuwafundisha wanafunzi mafunzo ya ufundi stadi, kuna kundi la vijana kila mmoja ameketi sehemu yake akifanya kazi yake ya kujifunza kwa vitendo ufundi mbalimbali.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike wa elimu ya ufundi stadi anapata mafunzo ya vitendo ya jinsi ya kutumia mashine ya kisasa sana iliyopo pembeni yake.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi, wakiwa ndani ya maabara, wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza kompyuta mpakato, iliyopo mezani kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wapo ndani ya darasa dogo, wengine wakiwa wanajisomea na wengine wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vitu kutumia vifaa vya kisasa.

Mhitimu wa mafunzo ya ufundi stadi wa jinsia ya kiume amejiajiri ndani ya duka dogo na sasa anatengeneza runinga ndogo kwa kutumia vifaa vya kisasa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa karakana huku mmoja wao akipanda nyuma ya gari, kwa ajili ya kuanza kulitengeneza na kutatua changamoto zake.

Wanafunzi waliovalia makoti ya bluu, wanashiriki mafunzo ya vitendo ya kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, jambo linalowaandaa kwa kazi za kiufundi na kuongeza ubunifu wao binafsi.

Ndani ya darasa hili kuna wanafunzi wanaojifunza mafunzo ya ufundi stadi, wanajifunza kwa vitendo kwa kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, wameketi ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, wanatengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa vilivyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa hili kuna kundi la watu wazima la vijana ambao wanajifunza mafunzo ya ufundi wakiwa wametulia kwa utulivu kwa ajili ya kuelewa jinsi ya kufanya ufundi.

Mwalimu wa chuo cha ufundi stadi aliyevalia koti la kijani, amesimama akiwa anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kutumia prgramu mbalimbali zinazopatikana kwenye kompyuta.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi stadi, wameketi katika sehemu ya darasa. Wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaaa vya kisasa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi wakiwa wanapata mafunzo ya vitendo ndani ya maabara ndogo, wanatumia vifaa vya kisasa kutengeneza simu zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na ufundi waliovalia sare ya rangi ya bluu, wanamsikiliza kwa makini mwalimu wao anayewafundisha kwa vitendo.